Hapa kuna watu ambao wamekaa, na kuna nyanya, na kuna vitunguu, na kuna machungwa, na kuna ndizi, na naona kuna watu ambao wanatembea wakinunua vitu. Inaonekana kuwa hapa ni soko la chakula.

Hapa naona kuna vitunguu, kuna pilipilihoho kuna nyanya kuna viazi hapa , na inaona kuna mtu anaketi anaye kata mboga , hapa inaonekana ni soko pahali pa kuuzia chakula.

Katika picha hii, naona hapa ni sokoni na hapa naona kuna mtu anauza mayai na nyuma yake kuna ambaye anauza manguo mbali mbali na hapo naona kuna magari mbili ambazo zimesimama.

Hii ni duka na mbele yake naona imeandikwa Mpesa, inamaanisha kuwa hapa ni mahali ambapo mtu anaeza enda, kutolewa pesa kwenye sima ama aende kuekewa pesa, aliokuwa nayo kwenye mkono iende kwa simu.

Katika picha hii naona kuwa huu ni mlango wa duka na naona hii duka iko na vitu vingi. Hapa nje naona imeandikwa Mpesa inaamanisha kuwa ni chumba cha kwenda kutoa ama kuweka pesa kwenye akaunti yako ya,,,

Hapa kwenye picha hii naona kuna viatu mingi na hapo naona kuwa ni soko kwa sababu ina viatu mingi mpya na chini yake pia naona kuna viatu.

Hapa ninaona kuna watu watatu, watu ambao wamesimama na naona watu hawa wana furaha , watu hawa ni wanaume wawili na mwanamke moja na wote wamefurahia na wamahashiria simu yao inaonekana kuwa kilichowafurahisha iko kwenye simu.

Hapa naona watu hawatoi sauti kabisa kipindi cha mazungumzo labda mitambo ina tatizo na ikishughulikiwa itakua bora.

Katika picha hii naona kuna gari na gari hili ni nyeusi. Naona pia kuna magari mingi ambayo imepangwa. Inaonekana kuwa kulikuwa na sherehe na watu walikuja na magari wakapanga hapa.

Haya ni machungwa, kuna nyanya, kuna ndizi, kuna maembe, kuna pilipili hoho kuna vitunguu. Inaonekana hapa ni pahali ambapo hizi vitu za kutumia nyumbani za kuongeza ladha kwa chakula zinauzwa.

Katika picha hii naona Kuna picha ambayo imechorwa daktari na hapo naona Kuna familia ambayo imeketi naona daktari anawaongelesha. Imeandikwa life insurance na inaonekana hii picha ambayo ilifanyaa isaidie watu ambao Wana familia.

Hapa katika picha hii naona kuna jumba moja. Na naona kuna mtu ambaye amesimama na kuna vitu anayomwaga kwenye kikombe. Na hapo chini imendikwa' Nunua maziwa fresh .' Inamaanisha kuwa mahali huu ni pahali pa kuuza maziwa.

Hapa naona kuna gari. Gari hii ni ya rangi nyeusi na gari hii inaonekana kuwa ni gari mpya na gari hii imesimama na gari hii haina mtu ndani inaonekana hayuko kwenye gari.

Hapa naona kuna watu watatu na hapo katika hiyo jumba naona imeandikwa mpesa na mpesa ni mahali ambapo mtu huenda kutoa pesa kwenye simu yake ama huenda na pesa kupeana ili awekewe kwenye akaunti ya simu yake.

Katika picha hii naona kuna maduka na mbele ya maduka naona kuna machungwa, mandizi, maembe na hapa naona imeandikwa mpesa inamaanisha kuwa ni chumba cha kuweka pesa na kutoa pesa kwenye simu.

Katika picha hii naona kuna magari aina mingi na magari haya ni magari ya kuuza sababu naona ni zote ni mpya na ziko kwa kala tofauti tofauti.

Hapa katika picha hii naona kuna magari, na magari haya imesimama, na inaonekana kuwa haya magari ni magari ya kuuza.

Hapa naona kuna magari na kuna gari moja kubwa lori amayo imebeba magari zingine na hizi magari hapo juu ni magari ndogo zinaonekana ni za wenyewe kwa sababu hainonekani ni magari mpya.

Hapa naona kuna mtu ambaye amesimama kwenye duka na duka hii imeandikwa Kieni Dairy Products LTD. Inaonekana kuwa hapa ni mahali pa kuuzia maziwa na hapo juu naona pia imechorwa ng'ombe.

Katika picha hii naona kuna viazi, pilipili hoho, Kuna karoti inaonekana hapa ni soko mahali pa kuuzia machugwa mbalimbali na mboga mbalimbali.

Hii ni duka ya maziwa. Bidhaa hizi zinazotoka kwenye ng'ombe. Na hapa naona kuna kila kitu. Mtu akitaka tu maziwa, anaenda kwenye hii jumba na anaeza kupata maziwa hapo.

Katika picha hii naona kuwa hapa ni sokoni na hapo naona kuna mama mmoja ambaye ameketi. Na nyuma yao naona kuna meza na meza hii ikona ndizi, ikona mananasi, ikona machungwa na ikona mandizi.

Katika picha hii naona Kuna magari mengi na hapo naona Kuna ya rangi mingi . Kuna ya nyeusi na Kuna ya nyeupe . Na magari hii imesimama kumaanisha kuwa kulikuwa na sherehe mahali.

Hapa ni soko na ni soko ya chakula na hapo naona kuna ndizi, kuna mananasi, kuna nyanya, kuna machungwa, kuna maembe, na hapa inaonekana kuwa ni mahali ambapo vitu za nyumba za kutumia kwenye nyumba kama chakula inauzwa.

Katika picha hii naona kuna watu watatu ambao wamesimama kwenye madirisha. Inaonekana hapa ni nyumba ya kupeana huduma za kiserikali na naona kila mmoja anapewa huduma yake anayoitaka.

Katika picha hii ninaona kuna nyanya, machungwa , machungwa ya aina mingi watu wengi wamejaa inaonekana kuwa hapa ni soko na ni soko ya chakula ambapo watu ukuja kununua chakula ya kuenda kutumia nyumbani.

Katika picha naona kuna magari mawili na gari kubwa ni ya rangi nyeupe na gari ndogo ambalo linapepwa ni ya rangi samawadi nano w wako barabara.

Kuna magari na magari hii ni ya rangi tofauti na magari hii ina onekana kuwa ni mpya. Ina onekana hapa ni magari pa kuuza magari, ni soko ya magari ambapo watu hukuja kununua magari.

Hii ni chumba ambaye imeandikwa M-PESA.Na M-PESA ni pahali ambapo mtu hutoa pesa yake kwenye simu. Ama huchukua pesa kwenye mkono yake ili awekewe kwenye akaunti yake ya simu.

Katika picha hii naona kuna magari mengi na hizi magari ni aina mingi mingi na ni ya rangi tofauti na kutokana na maoni yangu naona kuwa huku ni mahali ambapo magari uuzwa.

Hapa katika picha hii naona kuna duka moja na mbele ya duka naona kuna baiskeli na naona pia kuna pikipiki na kuna mtu ambaye ameketi juu ya pikipiki na huko ndani ya duka naona kuna mtu ambaye ananunua vitu.

Kuna mkono na mkono hii imeshikilia pesa na pesa hii ni shilingi elfu moja ya kenya na naona pesa hii ni mingi sana inaonekana kuwa imetoka kutolewa kwenye benki.

Hapa naona kuna chumba moja na hapo naona imeandikwa royal circle na hapo imechorwa mayai na....

Hapa kuna viatu, na viatu hii ni ya rangi tofauti, na ni ya aina ya, aina tofauti, na ni ya watoto na watu wakubwa, na ni ya wanawake na wanaume, na hapo ni pahali ambapo viatu inauzwa.

Hapa naona mahali kuna chumba moja ambayo imeandikwa Glory Forex Burea na hapa chini naona kuna gari moja na gari hii imesimama na hapa naona kuna mlango.

Hapa naona kuna nyumba ya maziwa ambayo imeandikwa Mount Kenya Milk Depot, inaonekana hii nyumba ni ya kuuza maziwa na mbele yake naona kuna mtu ambaye ameketi na kuna gari ambayo imesimama.

Hapa naona Kuna Mpesa, Mpesa ni ule nyumba ya kutoa pesa katika ama wakati wanawake pesa Katika simu Yako unapeleka kwa Mpesa alafu mhudumia anakuwekea kwenye simu yako.

Hapa naona kuna watu wawili ambao wamesimama wakiangalia gari na kuna mmoja ambaye ameshika ule chuma wa kuwekelea mafuta kwenye gari na mwingine amebaki tu akisimama akiangalia ule gari.

Katika picha hii naona kuwa hapa ni soko, kwa sababu naona manguo aina aina na naona kuna watu kila mahali, ambapo wameinama, kuchagua manguo ambazo watazinunua.

Hapa naona imeandikwa Mpesa na mpesa ni tumpe ambapo mtu huenda kutoa pesa kwenye simu yake ama mtu huchukua pesa hili aweke kwenye akaunti yake ya simu na hapo pia naona kuna duka ambavyo vitu vya kupimia huuzwa.

Hapa naona kuna barabara halafu kando yake kuna nyasi halafu kuna mamiti imemea kando ya barabara, halafu gari inabeba magari zingine na magari haya inaonekana ni magari ya kuuza.

Hapa kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna kitunguu saumu na kuna manguo ambazo naziona. Inaonekana kuwa hapa ni sokoni mahali ambapo watu wanaenda kununua vitu.

Katika hii picha naona kuna mtu ambaye ameshikilia pesa wa Elfu moja wa Kenya, taifa wa Kenya. Ameshikilia na mkono wake.

Naona kuna gari, gari nyeusi ambayo imeandika KBCna pia ina ina milango kuna mlango.

Katika picha hii naona kuna mama mjamzito ambaye amevaa nguo nyekundu na ameshikilia ule mimba wake na mkono halafu amechorwa na kando yake ikaandikwa: Quality Hospital Cover, Meets affordability, Budget friendly.

Katika picha hii naona kuna gari, gari kubwa ambalo limebeba lingine ndogo na chini naona gari ndogo imetoka kununuliwa linapelekwa kwa mwenyewe.

Hapa naona kuna viazi vyenye iko kwa madebe na debe ni za ni tofauti tofauti. Kuna kubwa na kuna ndogo. Inaonyesha ni ya kuuza.

Hapana naona kitu ambacho imeandikwa E A R E. Kitu inamaanisha hapa ni hospitali ambapo watu hupata matibabu.